Hapa nikitazama naona kama hapa ni hospitalini. Naona kama kuna madaktari wawili na kuna mgonjwa ambaye amedungwa. Nikiangalia huyu daktari mwingine amevaa mask na miwani.

Hapa nikitazama naona kama hapa ni kwa mganga. Naona kama kuna vitu ambazo zimeekanwa na zimeekwa kwa kwenye kitu iko na rangi ya nyekundu. Ndani nikitazama naona kwamba chungu. Kuna uwezekano kwamba kuna kamba. Nikitazama tena naona kama kuna mti ambaye imetengenezwa kwa

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amebeba mtoto. Huyu mtoto ni mchanga sana ni kama ndio amezaliwa amevalia kofia. Nikiona huyu mama amevaa bangili mkononi, amevaa barakoa, amevaa miwani, na pia amevaa kofia. Anatazama huyu mtoto akicheza naye.

Hapa nikitazama naona watu wengi ambao wamesimama na kuna vibuyu pia. Na kuna miti ambazo zimekauka na kuna zingine ambazo, hazijakauka. Na kule nyuma naona pia mijengo ambayo imejengwa na huku pia naona kuna wili Paul.

Hapa nikitazama naona watu wawili. Mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Naona akimdunga mgonjwa sindano. Nikitazama huku naona kama jumba limejengwa. Nikitazama huku naona kuna mti.

Hii picha huonyesha kuwa hapa ni kituo ya kupata tiba, mtoto anapewa chanjo na daktari amebeba sindano, mamake amevaa barakoa na kumshikilia mkono daktari anamwekea.

Hapa nikitazama naona meza, naona dawa, naona kitabu, naona viti na naona mama ambaye ameketi ambaye amefunga leso kiunoni. Nikizama naona hapa hiyo dawa ina rangi nyeupe.

Hapa nikitazama naona kama hapa ni kwa mganga. Naona leso yenye iko na rangi ya nyekundu na pia naona vifungu ambavyo vimefungwa kwa kutumia kamba. Naona juala ambazo pia zina rangi ya nyeusi. Pia naona kioo.

Hapa nikitazama naona mtu ambaye amebeba dawa, na nikiangalia pale mbele naona maji, na huko nyuma pia naona miti mingi ambazo zimepandwa. Na hapo ndani ya maji pia kuna nyasi ambazo zimemea hapo ndani na huyu mtu pia anatembea.

Hawa ni washonaji. Wote wamevaa barakoa. Wote wamevaa miwani. Wanashona nguo kwa kutumia mashini. Hao wote wamekaa. Ukiona huku kuna ambazo zimeekwa wanaenda kuziuza.

Hapana, nikitazama na naona kama hapa ni pahali penye mganga anafanyia kazi. Naona kama ameweka vitu zake za ugangani nikiangalia hapo, naona chupa ambayo imemwagiwa dawa ndani yake, na pia huku naona laso ambayo ina rangi nyeupe.

Hapa nikiangalia ninaona kuna daktari wawili na mtoto mmoja ambaye anashughulikiwa. Huyu mtoto nikimtazama ako kwa hali mbaya zaidi. Hawa daktari wawili wanamshughulikia . Hawa daktari wako wamevaa barakoa wako wamevaa kofia kwa nywele wako pia wamevaa glovu kwa mikononi.

Hapa ni hospitali. Huyu mama ameleta mtoto wake apate chanjo. Naona kama huyu daktari anampea chanjo akicheka na huyu mama pia ameshika simu mkononi akitazama venye daktari anapea mtoto wake chanjo.

Hapa nikitazama naona kama hapa ni kwa mganga. Nikiangalia pale mbele, naona beseni, hapo ndani ya beseni imewekwa bidhaa. Nikiangalia huko nyuma naona leso ambayo imefungwa uko nyuma. Nikiangalia hapa mbele naona chungu ambayo inatoka moshi ndani yake.

Hapa nikitazama naona kama ni hospitalini, na inakaa huyu mgonjwa anaumwa. Na ninamuona kama daktari naye anamshughulikia. Nikiangalia huko kuna tarakilishi, nikiangalia huko kuna draw ambazo zimebeba dawa. Na hizo dawa inakaa inatumika kutumiwa kwenye huyu mgonjwa.

Hapa nikitazama naona kama kuna daktari ambaye amevaa maski mdomoni. Naona akiwa anashughulikia mgonjwa na kuna watu wawili ambao wamesimama na kuna mwingine ambaye amebeba mkoba kwenye mgongo. Nikitazama pia naona

Hapa nikitazama naona kama kuna dawa ambazo zimeekwa ambao. Kuna dawa ambazo ziko kwenye kibuyu chenye rangi ya nyeupe na tena ninaona kama kuna sindano ambazo imewekwa hapo ndani. Tena naona kama kuna kifurushi chenye rangi nyeupe.

Hapa nikitazama naona watu ambao wanapanga mlolongo na kuna mwingine yuko pande nyingine ambaye amesimama. Na kuna vibuyu ambayo imewekwa hapo chini na kuna watu wengine ambao wameinama na kuna mmoja ambaye amesimama na kuangalia huko nyuma pia naona kuna gari ambayo imebeba vitu juu yake.

Hapa nikitazama naona meza ambayo imepakwa rangi ya nyeusi. Na kule nyuma naona kama kuna pazia ambayo imewekwa dirishani. Na hapo juu ya meza pia naona dawa ambayo imewekwa, na kuna chupa ingine imewekwa hapo juu, imeandikwa Prucan capsules.

Hapa nikitazama inaka ndani ya nyumba. nikiangalia pale naona televisheni

Hapa nikitazama naona ni kama watu wana andamana wengine wanapiga mgoti na wengine wameketi na wengine wamesimama katika kumbi. Hapa nikiangalia tena naona watu wanapiga nduru na mayowe na kuna mjengo ambalo limejengwa pale nyuma.

Picha hi inatuonyesha ya kuwa kuna wanaume wawili wanatembea ndani ya maji na ndani ya maji kuna mali za watu kama vitanda, kabati na pia nikitazama vizuri naona kama kijiji kivuli kiko nje rahisi ya kujanga la maji hivi.

Hapa kuna madaktari watatu, kando yao kuna watu wamekuja kutazama kitu ambacho daktari wanafanya. Hapa chini kuna mtu amelazwa chini akifanyiwa crp . Hawa daktari wamevaa glavu kwa mkono, maski kwa mdomo ili wasiambukizwe na ugonjwa ambao huyu mtu ako nayo.

Hapa nikitazama naona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Na huyu mgonjwa amevaa mask . Na daktari pia amevaa overall nyeupe na anashughulikia huyu mgonjwa kwa ugonjwa ambao anao.

Hapa naona mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ,na namwona wakiwa pamoja na daktari ,ameleta mtoto wake klinikini na daktari anampea maelezo ambayo anafaa afuate kama mtoto wake hajafika mwezi.

Hapa nikitazama naona daktari akiwa na anashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa hapo chini. Huyo mgonjwa inakaa ni kama yeye ni mama mjamzito na amekuja kujifungua. Huyu mama amefunga leso kwenye kichwa na leso kiunoni. Amelazwa chini akiwa amevaa sare.

Hapa ni duka la kuuzia dawa. Naona watu watatu mmoja amevaa overall nyeupe na mask na mwingine amevaa koti nyeusi na wanaelekezwa maelezo ya kutumia hizo dawa.

Hapa nikitazama naona mkulima ambaye ananyunyuzia mimea zake dawa. Na hizi mimea zake nikitizama zina afya nzuri na pia zimepandwa kwenye laini kwenye laini na tena zina vitu nyingi.

Hospitali. Hospitali hili lina lango mbili na pia naona kuna daktari mmoja anaesonga unywele yake na pia mkononi mwake amevaa glavu akibeba mtoto mchanga aliyezaliwa sahii.

Hapa nikitazama naona kama vyumba vyenye viko hapa vimeshikwa na moto na moto inaloa kupitia pahali pote. Vitu vyote vimechomeka.

Hapa nikitazama naona watu ambao wamepanga kwenye mlolongo na hapo kando naona daktari ambaye anamshughulikia mgonjwa akimpea huduma. Hapo mbele naona nyumba ambazo zimejengwa.

Huyu ni mtu ambaye ametoa dawa kwenye boksi ambazo anaziweka kwenye meza. Huyu mtu amevaa maski mdomoni, amevaa overall . Huku naona mlango ukiegemea pale. Naona kuna dawa zingine zimeekwa kando ambazo hajatoa.

Hapa kuna dentisti mmoja aliyeng'olea huyu mtu meno yake. Huyu mtu amekaa kwenye kiti wala dentisti amesimama. Ukiona huko kuna dirisha kuna mlango kando yao, pia huyu dentisti amevaa glovu kwa mkono wake.

Hapa ni hospitali. Mama huyu ameleta mtoto wake mdogo ili apate kliniki. Hugu daktari anamdunga sindano. Lakini mama ana huzuni sana kwa sababu mtoto wake analia kupitia uchungu wakati anamdunga sindano.

Hapa ni hospitalini naona watoto wamelazwa kwenye machela na daktari wanawahudumia kwa magonjwa ambao walio nayo. Hapo nikiangalia naona mawingu na hapo nje na watoto wako hapo watoto wanne ambao wamelala.

Hapa nikitazama naona wasichana wawili ambao wanachota maji, inakaa hii ni msimu ya mvua, mvua imenyesha mpaka ikaloa ikaingia kwenye vyumba vyao ,hapo tena nikiangalia naona kama kuna chumba kingine pale mbele.

Hapa kuna watu wawili na ng'ombe moja iliokufa. Hii ng'ombe nadhani imekufa kwa sababu imekosa maji, chakula nzuri cha kukula. Na pia kando yao, naona kuna mti kubwa imemea. Pia nikiona naona hapa imekauka sana, wala hakuna maji, hakuna chakula kizuri ambayo mbwa anaweza ng'ombe anaweza kula.

Hapa kuna mama mmoja ambaye anadungwa sindano. Daktari anamdunga sindano. Huku kuna watu wawili wamekaa wakizungumza. Huyu daktari anatumia sindano kumdunga.